Hili ni soko au eneo la kuuza matunda, kuna matunda mingi kuna nyanya, kuna machungwa , kuna ndizi na kuna hata maembe, kwenye eneo hili hizi vitu zimepangwa kwenye kundi tofauti tofauti.

Jengo ambayo imejengwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kuna taa mingi ambazo ziko kwenye paa la hili jengo. Pia kuna magari mingi ambazo zimeegezwa katika eneo hili na haya magari yana rangi tofauti kama kuna zingine zilizo mbele ambazo ni ya rangi nyeusi.

Kuna gari nyeusi ambayo imeegeshwa katika eneo hili. Nyuma la hili gari kuna maandishi iliayoandikwa kama land cruiser na pia nambari za ania hili gari ni ya rangi ya manjano na imeandikwa KDK kwa maandishi nyeusi.

Kuna mkono ambayo inaokana kuwa ni mwafrika akiwa ameshikilia noti za pesa zinazoonekana kuwa ni ya Kenya. Kuna noti moja ya elfu moja na nyingine ya shilingi hamsini. Pia iko na nembo ya taifa la Kenya.

Hili linaonekana kuwa ni mahali pa kuosha magari. Kuna magurudumu nne ambazo zimeekwa katika hii eneo hili. Pia sakafu ya hili eneo inaonekana kuwa ni ya lami ama imewekwa simiti na kuna maji ambazo zinamwagika na mwenye anamwaga haonekani.

Hili ni njengo kubwa ambayo imejengwa kutumia teknolojia ya kisasa . Kuna pahali imejengwa kutumia mawe na simiti alafu kuna pengine ambayo imejengwa kutumia glasi kubwa kubwa pia kuna gari ambayo imeegezwa huko ya rangi ya manjano.

Hili ni eneo la kufanya biashara, kuna kisanduku au meza ambayo imewekwa kwenye eneo hili ya rangi ya kijani na nyingine nyeusi. Kwenye hizi meza kuna samaki ambazo zimewekwa mafuta na zimewekwa katika eneo hili, pia katikati kuna zingine inayoonekana kuwa na mafuta kidogo.

Hili ni eneo la kufanya biashara haswa ya viatu kuna kibanda iliyojengwa na karatasi nyeusi na kuna viatu zilizopangwa mingi. Viatu hizi ni za rangi tofauti pia kuna plastiki ya ndoo iliyo na viatu ndani.

Hii ni soko au eneo la biashara ambapo kuna viatu mingi zilizowekwa kwenye eneo hili, kuna kamba tatu, kuna boti na kuna zingine ambazo hazionekani vizuri, zote zikiwa na rangi tofauti.

Hili ni soko la wazi au eneo la biashara lenye shughuli mingi. Watu kadhaa wanaonekana, baadhi wakinunua na wengine wakiuza bidhaa. Kuna mtu aliyevaa kofia nyekundu na fulana ya kijivu akisimama karibu na meza au banda la kuuza nguo. Kuna rundo la nguo limewekwa mezani. Nyuma yao kuna mabanda mengine ya kuuza nguo na bidhaa mbalimbali zikiwemo t-shirt zenye namba na bendera.

Kuna magari ambazo zimeegezwa katika eneo hili magari haya ni ya rangi tofauti kuna gari ya buluu isiyokolea na nyingine nyeusi pia kuna mtu ambaye anaonekana kwa umbali huku akiwa amevalia shati au fulana nyeupe.

Hili ni malai pa kuuza au kupeleka maziwa ambayo imeadikwa na maadishi ya buluu kama kieni dairy prroducts limited kuna ngombe iliyochorwa kwenye bango hili, na kwenye hili duka kuna mwanaume ambaye anaonekana labda ananunua maziwa.

Hii ni jengo kubwa ambayo imejengwa kutumia teknolojia ya kisasa inaonekana kuwa mahali kubwa ya hii jengo imejengwa kutumia vioo. Kuna magari mengi kuonyesha labda hii ni jengi ya kufanya biashara ya kuuza magari.

kuna gari ambayo imeegezwa kwenye jumba hili, hili gari ni ya rangi nyeupe na ina gurudumu nyeusi, pia kunaonekana kuna mchoro wa mnyama ambaye anajulikana kama boa ambaye imechorwa kwenye hili gari.

Hili ni eneo wazi ambapo kuna magari ambazo zimeegezwa katika eneo hili. Magari haya yana rangi tofauti tofauti kuna nyeupe isiyokolea, kuna nyeusi na kuna nyingine nyekundu. Kuna wanawake wawili ambao wameketi chini kwenye nyasi huku kuna mwanaume ambaye amevalia shati nyeupe iliyo na mikono mrefu inaonekana kuwa ako katika harakati ya kutembea.

Hili ni soko ambapo kuna watu wengi sana, pia kuna aina mbalimbali ya viungu ambazo zinauzwa kwenye eneo hili. Pia kuna mwanamke ambaye amevalia hijabu na amedunga buibui huku akiwa ameinama chini labda katika harakati ya kuchafua nyanya ama kuchafua Kitu kingine ambacho anakitaka.

Hii ni lori ambayo inabeba magari. Kuna magari mingi kwenye lori hiki. Lori hiki ni ya rangi nyekundu. Magari nazo ni za rangi tofauti, zingine zikiwa juu na zingine zikiwa chini. Magari hayo yana magurudumu nyeusi.

Hizi ni mchanganyiko wa pesa haswa zinatumika katika nchini Kenya. Hizi pesa ni ya shilingi ishirini na shilingi kumi. Pia hizi pesa ina michoro ambayo haionekani vizuri lakini inaonekana kuwa hii michoro ni ile ambayo sana sana inapatikana kwenye bendera la Kenya.

Hili ni lori ambayo inatumika haswa kubeba magari zingine madogo. Hili lori limepakwa rangi ya nyekundu na pia kuna rangi nyingine ya manjano uku zimebeba magari ya rangi tofauti, kuna nyingine nyeupe na nyingine ya kijani isiokolea.

Hizi ni noti za pesa ya elfu moja ambaye inatumika haswa katika nchi ya kenya, hizi noti lina mandishi ya elfu moja na pia nembo ya taifa la Kenya pia kuna nambari zimeandikwa katika noti hizi ambazo zingine hazisomeki vizuri.

Hizi ni noti ambazo zilitumika kitambo kwenye nchi ya Kenya. Noti haya ni ya shillingi elfu moja ambayo inaonekana. Kwenye noti la kwanza kunaonekana kuwa kuna mchoro au picha mwa aliyekuwa rais wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta na pia kuna mahandishi ambazo zimeandikwa na haionekani vizuri.

Hili ni sakafu la lami ambalo limetengenezwa kutumia simiti, kuna magari mingi ambazo zimeegeshwa katika eneo hili na linaonekana kuwa zimepangwa kwenye laini moja. Magari haya yana rangi tofauti kama kuna zingine ya rangi nyeupe, zingine ya bluu na nyingine nyeusi.

Hili ni soko au mahali pa kufanyia biashara kuna mapambo mingi ambazo zimetengenezwa kutumia mkono katika eneo hili .Pia kuna mwanaume ambaye amesimama huku akiwa amevalia suruali nyeusi pia amevalia shati au koti iliyo ya rangi ya buluu na nyingine nyeusi.

Hili linaonekana kuwa ni mahali pa kufanya biashara haswa ya kusuka nywele. Kuna watu wengi ambapo wengi wao ni wanawake. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa vesti na suruali nyeusi na anaonekana kuwa anatembea pia kuna viti mingi haswa ya plastiki.

Hili ni bango iliyo na nembo ya Mayfair Insurance, kuna mwanaume ambaye anatabasamu akiwa kuvalia kofia ya kinga ya rangi ya buluu na pia ako na saa ya rangi nyeusi iliyo ya plastiki.

Hili ni lori ambayo inatumika kubeba magari. Hili lori ni ya rangi nyekundu, pia iko na gurudumu nyeusi. Kwenye hili lori kuna magari zingine ambazo zimepangwa chini na juu. Magari haya ni magari madogo ambazo hutumika sana sana na watu binafsi. Pia rangi hiyo ni rangi nyeusi, nyingine ya rangi kijani isiyokolea na kuna nyingine nyeupe na nyekundu.

Magari ambazo zimewekwa kwenye jumba hili ambalo limejengwa na mahali mingi yake imewekwa glass .Magari haya yana rangi matatu, kuna ya rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi.

kuna gari mengi ambazo zimepangwa katika eneo hili, zingine zikiwa zimepangwa kwa laini moja, mwingine zikiwa zimepangwa, kwa njia singine, pia kuna nyumba jengo zinazo onekana kwa umbali huku zikiwa na rangi nyekundu na zingine zikiwa na rangi ya buluu isiyokolea.

Kuna mkono ambayo umeshikilia pesa ya noti ya elfu moja ambayo ilitumika kitambo kwenye nchini la Kenya. Hili noti lina picha la aliyekuwa rais wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta. Pia kuna nambari ambazo zimeandikwa kwa hizi noti ambazo zinajulikana kama serial number .

Hili bango la tangazo la bima ya afya kutoka kampuni inayoitwa Imana kwenye upande wa kushoto wa bango kuna picha ya familia yenye furaha inayojumuisha mwanamke mwanaume na mtoto mdogo wa kike. Wote wanatabasamu na mwanamke anaonekana ameshikilia mkono wake juu ya kichwa chake na mwanaume akiwa karibu na yeye wakitoa hisia ya ulinzi au usalama.

Kuna mkono ambayo umeshikilia vifurushi ya pesa, huu mkono ni ya mtu muafrika ,kuna pesa ya elfu moja mia tano na nyingine ya shilingi mia, kwenye pesa ya shilingi elfu moja kumeandikwa Kenya inayoonekana vizuri pia kando ya hii kuna kalamu ambayo imewekwa juu meza.

Mkono ambayo inaonekana kuwa amevalia koti nyeusi na shati ya rangi nyeupe isiyokolea ,huku anaonekana kuwa ni mwafrika na ameshikilia pesa hizo inayotumika katika njini ya Kenya. Pesa haya ni ya shilingi hamsini Mia na nyingine ya shilingi mia mbili.

Kuna magari ambazo zimeegezwa katika eneo hili; kuna nyingine nyeupe na nyingine nyeusi. Na kuna nyingine ambazo inaonekana kuwa haswa inatumika labda na wanapolisi au kubeba mzigo. Kuna nyingine ambayo pia imeandikwa Progressive Credit Flexible loan kuonyesha kuwa hii ni gari ya kampuni ambayo inapeana pesa.

kuna watu wawili ambao wamesalimiana kwa mkono, huku moja ambaye anaonekana kuvalia suti ya buluu ameshikilia kifunguo cha gari. anaonekana labda ako mahali pa kuuza gari, anamkabidhi aliye vaa shati ya buluu kifunguo cha gari.

Hili ni duka ambalo mlango yake imepakwa rangi kijani kibichi kwenye hii mlango imeandikwa saloon na rangi nyekundu pia kuna lingine limeandikwa beauty saloon na cosmetics pia lina mandishi ya mpesa.

Hili ni bango la Cover Bora Medical Insurance ambayo kuna picha la mwanamke ambaye amevalia shati nyeupe iliyo na mikono mirefu. Pia ako na herini kwenye maskio lake na amesongwa nywele vizuri na pia amevalia nguo iliyo na mikono nusu ya rangi ya kahawia.

Hapa ni eneo ya mfanyibiashara haswa ya kuuza maziwa. Kuna bango moja ambayo imewekwa kwenye dirisha ya hili chumba na imeandikwa mt. Kenya milk depot kuna wanaume wawili ambao wamesimama kwenye dirisha ya hili nyumba huku kuna msichana ambaye amevalia suruali ya rangi ya buluu na shati nyeupe.

Hili ni soko ama eneo la kufanya biashara. Kuna duka mingi ambazo zingine hazionekani vizuri. Kuna duka moja ambayo imepakwa rangi ya kijani kibichi na lina maandishi meupe iliyoandikwa na herufi kama Mpesa.

Hili ni rundo la maboga na labda aina nyingine za matunda ya familia ya malenge zikiwa zimepangwa au kuwekwa pamoja, upande wa kushoto kuna maboga mengi yenye umbo la chupa ambayo yana rangi ya kahawia nyepesi au krimu, zimekusanyika kwa wingi na zinaonekana kuwa zimevunwa hivi karibuni.

Hili ni mahali au jengo lililo jengwa haswaa kutumia teknolojia ya kisasa, ukubwa wa hii nyumba imejengwa kutumia glasi , kioo ya glasi . Kuna magari ambazo zimeegezwa katika eneo hili inaonekana labda ni jengo la kufanyia biashara ya magari.

Huu ni mkono wa mwafrika ambaye umeshika noti zilizotumika kitambo katika nchi ya Kenya. Hii noti ni ya shilingi elfu moja, na kwenye noti hili kuna mchoro wa aliyekuwa rais mzee Jomo Kenyatta. Pia kuna simu mdogo ambayo ni ya Nokia .

Hii ni gari aina ya nissan na pia iko na nembo ya toyota , hii gari iko na nambari ya sahani isiyo onekana vizuri na pia iko na gurudumu nyeusi, inaonekana kama inaendeshwa ama imeegeshwa kwa barabara.

Hili ni noti haswa noti ya pesa inayotumika sana sana katika nchi ya kenya pia iko na nembo ya taifa ya kenya na hii noti inaonekana kuwa ni ya elfu moja, pia kuna mzee ambaye amechorwa kwa hii pesa anaejulikana kama rais wa taifa wa kenya aliyefariki.

Hili ni soko au eneo la kufanya biashara, kuna watu wengi wanaume kwa wanawake. Kuna mwanamke ambaye amevalia suruali aina ya jeans ya bluu iliyokolea huku akiwa ameinama karibu na mama ambaye anauza matunda.

Hii ni soko au eneo la kufanya biashara haswa kuna manguo mingi ambazo zimepangwa katika eneo hili ambazo hazijapangwa kwa laini ila zimewekwa kwenye kikundi moja. Kuna mtu ambaye sura yake haionekani vizuri ila anaonekana kuwa ni mwanaume na amevalia suruali aina ya jeans .

Hili ni soko au eneo la kufanya biashara kuna duka moja ambayo iko na rangi ya buluu kwenye mlango yake ,pia kuna vijisanduku ya soda ambazo zimewekwa katika eneo hili ni ya rangi nyekundu na kuna bidhaa mingi ambazo zimepangwa kwenye mlango wa kuingia kwenye duka hili.

Hili ni eneo ya kufanya biashara haswa ya kuuza maziwa. Kwenye hili eneo kuna maandishi iliyoandikwa kwa herufi kama yustina milk. Kwenye mlango wa hili umepakwa rangi na kuna maandishi ambayo hayaonekani vizuri pia kuna ngombe ambaye imechorwa kwenye ukuta wa hili nyumba na ni nyeupe ikiwa na madoa nyeusi.

Hili ni bango la Coverbora Medical Insurance. Kwenye bango hili kuna wanawake wawili ambaye moja amevalia sare za daktari huku akiwa ameshikilia faili kwenye mkono yake. Kuna mwanamke mwengine ambaye amevalia fulana nyeupe huku anakaa kuwa katika maongezi na huyo daktari.

Kuna mwanaume ambaye amevalia shati nyekundu na ameshikiliwa mkono na mwanamke ambaye amevaa koti ya bluu iliyokolea. Mwanamme huyu anaonekana kuwa na majeraha kwenye mkono lake kulingana na pamba aliyowekewa .

Hili ni risiti nyeupe ambayo iko na maandishi ya rangi ya bluu na rangi nyeusi. Hii inaonekana kuwa ni risiti ambayo inatoka kwenye Kenya Ports Authority . Pia kuna nembo ambayo imechorwa na inaonekana kuwa ni ya Kenya Ports Authority .

Hili ni bango la tangazo kutoka kampuni iitwayo Kenya Orient . Lengo kuu ya bango hii ni kuhamazisha wateja na uma kudhibitisha uhalali na vyeti vyao via bima kwa kutumia uduma wa SDD

Hii ni bango ya Cover Medical Cover ambayo inatoka kwenyeJubilee Health Insurance . Kuna mama mmoja ambaye ameshikilia mikono yake huku akiwa amevaa fulana ya blue iliyokolea. Pia ako na tabasamu kwenye kinywa chake.

Kuna mkono ambayo inaonekana kuwa ni ya Mwafrika na kunashikilia pesa ambazo zinaonekana kuwa zimepangwa kwenye sefu. Noti haya ni ya shilingi elfu moja na maandishi haya ya elfu moja inaonekana wazi. Pia kuna picha ya mtu ambaye sura yake haionekani vizuri lakini amevalia koti nyeusi, shati nyeupe na tai iliyo na mistari.

Hili ni mahali pa kuuza maziwa ambayo kwenye mlango yake, imepakwa rangi nyeupe pia kuna picha ya ngombe ambayo inaonekana. Na huyo ngombe ni ya rangi nyeupe na rangi ya nyeusi pia kuna meza ambayo inaonekana kwenye ndani ya hili jengo.

Kuna magari ambazo zimeegezwa kwenye eneo hili. Magari zikiwa za rangi ya nyeusi na nyingine nyeupe. Kunaonekana kuwa kuna magari ambazo ni ya watu binafsi na kuna nyingine ambayo inatumika haswa kubeba abiria.

Kuna pesa ambazo zimewekwa kweye meza ya eneo hili, pesa hizi ni noti ya elfu moja ambayo inatumika kwenye nchini ya Kenya. Pesa hii ina maandishi kama ya Kenya, na pia kuna nambari zingine ambazo zimeandikwa kwa pesa hili ambao inajulikana kama serial number .

Hili ni bango la matangazo au tangazo ya kidijitali la bima la gari binafsi kutoka kwa kampuni inayoitwa Amiford Insurance Agency. Juu kabisa kwa herufi kubwa na rangi ya dhahabu kuna kichwa bima ya gari binafsi. Juu kushoto kuna nembo la jina la kampuni Amiford Insurance Agency na chini yake kuna maandishi madogo yanayosomeka Provisional and Reliable Insurance Solutions

Hili ni simu ya mkono ambao umeshikiliwa na mwafrika. Mbele ya simu hili kuna maandishi iliyoandikwa lipa na mpesa na pia simu hii linaonyeha kuwa liko katika menyu ya mpesa ambapo kuna mahali imeandikwa tuma pesa na pia kuna toa pesa.

Hili ni eneo la kufanya biashara. Kuna watu wengi sana ambao wengine wakiwa wanauza nje ya maduka zilizo katika eneo hili. Pia kuna gari moja ambayo inajulikana kama Tuktuk na inatumika haswa kubeba abiria.

Hili ni siku ya kisasa ambayo inajulikana kama smartphone . Hii simu imeshimwa na mkono wa mtu ambaye ni mwafrika, Ile simu liko katika kurasa ambayo ni ya mpesa na hili ni menu ya mpesa, kama inaonekana kuwa kuna pesa salio la pesa ya Mia tano tisaini na Tisa nukta sitini na mbili.

Kuna magari mapya ambazo zimeegeshwa katika eneo hili . Magari haya ni ya rangi tofauti . Kuna nyekundu, ya buluu, nyeusi na nyeupe. Eneo hili limejaa kuna pia bango kubwa limeandikwa (jax this Year).

Hili ni noti ya elfu moja ambayo imeshikiliwa na mkono. Huku ikiwa na nembo ya Kenya kuonyesha kuwa hili ni pesa ambayo inatumika katika nchi la Kenya. Pia kuna maandishi imeandikwa kama shilingi elfu moja na kwingine bank kuu.

Hili ni mikono haswa ya mwafrika na pia ni mkono wa kushoto ambao umeshikilia simu nyeusi. Hili simu liko katika kurasa wa mpesa ambapo kuna mahali imeandikwa kama kutuma pesa au kutoa pesa kwenye mpesa.

Hizi ni noti za pesa. Kuna noti ya mia tano na nyingine ikiwa noti ya elfu moja. Kuna mkono ambayo imeshikilia pesa hii na inaonekana kuwa ni mkono wa mwafrika. Kwenye noti ya mia tano iliyo juu, kuna picha ya aliyekuwa rais wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Hili ni jengo ambalo lilijengwa kutumia teknolojia ya kisasa. Inaonekana kuwa imejengwa kutumia mawe na ikapakwa rangi nyeupe. Kuna magari kadhaa ambazo zimeegeshwa katika eneo hili. Kuna nyingine ya blue , nyingine nyeupe na zingine zikiwa nyeusi.

Hili ni eneo la kufanya biashara ambapo kuna duka moja ambayo mlango yake imepakwa rangi ya kijani na pia ina maandishi iliyo andikwa na herufi na rangi nyeupe kama Mpesa, kwenye duka hili kuna bidhaa mingi ambazo hazionekani vizuri lakini inaonekana kuwa zinauzwa.

Hii ni soko ama eneo la kufanya biashara kuna iana mingi ya vitu zinazouzwa katika eneo hili kuna viazi kuna mahindi, karoti, nyanya, matunda, maembe. Kuna watu wengi ambapo kuna mama mmoja ambaye amevalia sketi nyeupe isiyokolea na fulana nyeusi.

Hili linaonekana kuwa ni jumba au jengo iliyojengwa haswa ya kuuza magari kuna magari iliyo na rangi tofauti kuna nyekundu, ya rangi ya buluu iliyokolewa na nyingine ikiwa nyeupe kuna watu ambao wako katika ofisi hili ambao sura yao haionekani vizuri.

Hili ni simu la mkono ambao umeshikwa na mkono wa kushoto wa mtu Mwafrika. Hii simu inaonyesha menu ya Mpesa ambapo kuna mahali imeandikwa ya kutuma pesa, pia kuna mahali imeandikwa ya kutoa.

Kuna watu wawili ambao sura zao hazionekani vizuri, lakini kulingana na mikono inathibitisha kuwa hao ni watu wawili. Mmoja akiwa ameshikilia kadi ya rangi ya blue ambayo inaonekana kuwa inatumika haswa kwenye benki kutoa ama kuweka pesa. Kuna mwingine ambaye ameshikilia kifaa cha kutumia kuangalia pesa.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa amevalia mavazi haswa ya mchezo ako na nywele ndefu na amevalia heleni kwenye maskio yake. Anaonekana kuwa anaskia uchungu kwenye magoti lake kwa kuwa ameshikilia.

Hili ni soko ama eneo la kufanya biashara kuna aina nyingi ya vitu ambazo zinauzwa. Kuna nyanta, viazi vitamu, karoti, pilipili matunda na pia kuna ndoo ya manjano iliyowekwa kando.

Hili ni mahali pa kufanya biashara. Kuna soda mingi ambazo zimewekwa karibu na mlango hili na kuna mschana ambye anaonekana kuwa ana amekalia hiyo kreti ya soda huku akiwa na bagi kwenye kiuno chake.

Hili ni uwanja wazi ambayo lmetengenezwa kama lami. Kuna magari ambazo zimeegeshwa kwenye eneo hili. Hizi magari zina rangi tofauti. Kuna nyingine ya rangi nyeusi na nyingine ya rangi nyeupe. Zote zikiwa na gurudumu nyeusi.

Hili ni jengo ambayo imejengwa na teknolijia ya kisasa. Kuna mahali ambayo imejengwa na mawe, lakini mahali kubwa imejengwa kutumia glasi. Hili nyumba lina magari mingi ambayo ni ya rangi tofauti, inaonekana kuwa hii ni mahali pakufanyia biashara la magari.

Hao ni watu wawili mwanamke na mwanaume mwanamke anaoekana kuwa amepaka makucha yake rangi nyekundu huku akiwa katika harakati ya kupeana kifunguo cha gari kwa mwanaume ambaye amevalia suti ya buluu iliyokolea na shati nyeupe.

Kuna watu wawili wote sura yao hawaonekani vizu huku moja akiwa anashikilia simu kwenye menu ya simu ya kutuma pesa, pia kuna mwingine akishikilia jikaratasi na inaonekana kuwa ni pesa ni labda anataka kupandilisha kutumiwa hili apeanekwa mtu hayo pesa.

Huu ni soko au mahali pa kueka nyanya. Kuna nyanya mingi sana ambao ziko katika kreti tofauti na zimeekwa kwenye mawingi. Pia kuna watu wengi sana ambao wako hapa uku wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi chini.